Jamaa hawa wako kwenye harakati ya kusafisha mazingira. Wanaokota machupa ya plastiki na kuyaweka kwenye magunia. Mmoja amevaa sare ya kumzuia ili asichafuke na wote wamevalia glovu moja moja mkononi ili kujilinda kutokana na uchafu ulio pale.

Kituo hiki cha mabasi liko karibu na eneo la makaazi ambayo yana majumba makubwa makubwa. Kuna aina tofauti za gari za usafiri zilizoegeshwa pale. Pia kuna wanaoendesha pikipiki ambao wametulia pale wakisubiria abiria ambao wanashuka kwenye mabasi yale.

Hii ni barabara kuu, iliyo na magari ya aina mbalimbali, yanayosafiri kuelekea pande zote. Juu yake, kuna daraja la wasafiri, wanaotembea kwa miguu, kuweza kuvukia kutoka upande mmoja, hadi wa pili.

Hapa ni katikati mwa jiji la Nairobi katika mojawapo ya vituo vya mabasi. Jamaa huyu anaonekana yuko kwenye harakati ya kutafuta gari la kupanda, lakini magari yote yanaonekana yako wazi, hayana watu. Kuna magorofa matatu yanayoonekana kwa umbali, yanayovutia sana.

Gari hili linatoka kwenye kituo cha kuekea mafuta. Kwenye kituo hicho kuna magari na vibao vya kuashiria sehemu mbalimbali. Bali na kuwa kituo cha mafuta, kituo hiki pia ni cha kuegeza magari ambayo yanasafiri upande wa kangema.